Naona mandizi yako kwenye laini moja kuelekea upande mwingine. Nikiangalia upande mmoja kuna mtu mwenye anaelekea kwenye mandizi. Nikiangalia hapa mbelembele kuna ndizi moja ambayo inaonekana kuwa imeng'aa vizuri sana.